Hawa ni watu kwenye mstari wakisubiri hudhuma kwenye kituo cha serikali, huduma center . Wengi wao wameshika karatasi mikononi na kuna akina mama na watoto. Kuna maandishi mekundu ukutani yakielezea huduma zinazotolewa.